Duka la vileo na pombe kali ambazo zikionekana zimepangwa vizuri kabisa katika shelfu, zikiwa ndani ya chupa ambazo zina maelekezo na lebo maalumu zikiwa tayari kabisa kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Nguo zilizoko dukani zimepangiliwa kwa mpangilio mzuri kabisa na kuwekewa lebo maalumu inayoonesha bei ya nguo hizo pamoja na ofa mbalimbali, tayari kwa kuuzwa Kwa wateja.